Vijana hawa wanne ni wanariadha wanaoshiriki katika michezo ya watu walemavu. Wanaonekana kuwa vipofu. Mmoja wao amevalia kipazio kwenye macho yake huku mwingine amewekelea kipazio chake kwenye shingo.

Mwanamke huyu anayeitwa Asiya Sururu Mohamed, ni mkenya ambaye hushiriki katika mashindano ya walemavu ya kukata makasia. Anaonekana kuwa na miguu ya chuma, na anatumia magongo pia kutembea.

Katika bustani hili ambalo lina nyasi imezungukwa na uzio ambao ni wa maua. Kwenye madarasa kuna michoro ya wanyama kama vile twiga na ndovu. Kwenye mlango mmoja kuna chati iliyobandikwa.

Ndani ya mfuko huu kuna chati za manila ambazo ni za rangi tofauti kwenye ukuta kuna chati iliyobandikwa ambayo ni ya rangi nyeusi. Inaonekana kuwa na michoro pia. Kwenye chati hizi kuna zile ambazo ni za rangi ya samawati.

Katika gwaride hili, mlingoti huu wa kushikilia bendera, umezingirwa na uzio wa maua. Jengo hili la ghorofa linaonekana kuwa na sehemu mbili. Milango yao ni ya rangi ya hudhurungi, kuna ndoo ya kutupa uchafu ambayo ni ya rangi nyekundu.

Ubao huu ambao ni wa rangi nyeupe unaonekana kuzungukwa na mbao ambazo ni za rangi nyeusi. Juu yake kuna rula ambayo ni ya rangi manjano. Kwenye ubao huu kuna maandishi ya herufi.

Ndani ya darasa hili dawati hizi ambazo zimeshikana na viti, zimepangwa vizuri. Nyuuma yao kuna meza zilizo na kompyuta, kuna ubao ambao ni wa rangi nyeupe ulio kwenye ukuta.

Juu ya meza hii, kuna kompyuta mbili na kibodi mbili, Kando yao, kuna vitabu vilivyopangwa juu ya meza hii pia. Kuna karatasi tatu ambazo ni za rangi ya machungwa na zina michoro.

Katika darasa hili kuna ubao ambao umezungukwa na mbao ya rangi nyeusi. Kuna maandishi kwenye ubao. Juu ya ubao hii kuna chati ambayo imeandikwa herufi na tagi ambazo zimeandikwa miezi.

Ndani ya jengo hili kuna kabati mbili ambazo zimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kwenye ukuta kuna bango. Juu ya kabati moja kuna chati iliyo na maandishi na katika sehemu hizo kuna faili.

Katika uwanja huu, wanaume hawa waliosimama kwa foleni wanaonekana kutumia magongo kucheza. Wanashiriki katika michezo ya soka ya watu walemavu. Mbele yao kuna mipira miwili. Wamevalia jezi ambazo zinafanana.

Katika maabara hii ya kompyuta, kuna meza na viti vilivyopangwa. Juu ya meza kuna kompyuta nne na kibodi. Mwisho ya meza kuna vitabu vilivyopangwa. Kuna ubao ndani ya chumba hiki pia.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa halina mtu. Kuna bendera iliyosimamishwa. Mchezaji huyu anaonekana kutumia magongo hivyo anashiriki kwenye michezo ya watu walemavu. Kuna mpira ulio mbele yake.